Mchoro wa kisanii unaoonyesha watoto wanne walioketi au kusimama kuzunguka mchoro wa dunia. Kila mtoto anaonekana kuwakilisha sehemu tofauti picha kuwa kutumia rangi tofauti kwenye sehemu za mduara. Chini ya mchoro wa dunia ,kuna vitabu vilivyopangwa kwa rundo kuonyesha mandhari ya elimu au ujifunzaji.

Kompyuta mbili za mezani kila moja ikiwa na ikoni tofauti. Kompyuta ya kushoto ina picha ya globu yenye kofia ya kuhitimu ikiwakilisha elimu ya mtandaoni au eliolink . Kompyuta ya kulia ina picha kitabu kilichofunguliwa kinachowakilisha kusoma au kujifunza kidijitali.

Tana ya mafunzo au semina za mtandaoni inaonyesha watu walio keti wakifuatia mafunzo ambayo inaonyasha kwenye skrini kubwa ya computer ambapo mwalimu au mwanzilishaji anaelesea takwimu au michoro Kwa kutumia kipini

Duka kubwa la mavazi likiwa na nguo mbalimbali kama jeans , tisheti za rangi tofauti, viatu na mikoba. Kuna alama za bei ya juu kabisa ya shilingi mia tano kwa mavazi na viatu vya wake na watoto. Sehemu za nguo za wanawake na watoto zimeonyeshwa vizuri. Duka lina mwanga wa kutosha na mpangilio mzuri wa bidhaa.

Dawati la kazi lenye kompyuta, simu ya mkononi na vitu vingine vidogo vya mapambo kama mimea. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mtu anayeonekana kama mwalimu au mhadhiri akifundisha masomo ya hisabati au fizikia huku akisimamia orodha ya misingi ya hesabati kwenye ubao wa darasani.

Mtoto ameketi mezani akiangalia mwanamke kwenye skrini ya kompyuta mpakato akiwa kwenye mawasiliano ya video . Mezani kuna vitabu, kalamu za rangi, taa ya mezani, mmea mdogo wa mapambo na jarida lililoandikwa Enterprise . Ukuta wa nyuma una muundo wa mistari ya zigizagi yenye rangi mbalimbali. Mazingira yanaonyesha mazingira ya kujifunzia au darasa la mtandaoni.

Mtu anayejiandaa au kuhudhuria somo la mtandaoni, mtu huyu yuko mbele ya kompyuta akiwa ameiweka makaratasi na kalamu mezani, na anatazama mwalimu aliyo onyeshwa kwenye skrini. Mwalimu huyo anaonekana kufundisha darasa kwa kutumia ubao wa darasa nyuma yake.

Watu wakifanya kazi ofisini katika mazingira ya kidigitali au ya kiteknolojia. Kuna mtu anayeandika kwenye kompyuta, na wengine wawili au watatu wakiwa wanajadili au kusoma nyaraka pamoja. Pia kuna skrini ya kompyuta inayo onyesha maandishi successful procedure , ikionyesha mchakato wa kazi unaoendelea kwa mafanikio.

Mtu anayejiunga na mtandao wa masomo ya mtandaoni kupitia kompyuta ya mkononi anaonekana akitumia mkono moja kuandika au kufanya kazi nyingine na mkono nyingine akitumia kipanya cha kompyuta. Juu ya dawati kuna vifaa vya kuandika kama penseli na kalamu pia kuna kikombe cha kinywaji labda kahawa.

Mwanamke kijana akiwa ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato huku akiandika kwenye daftari, anaonekana kuwa makini na mwenye furaha labda anafanya kazi ya mtandaoni au kujifunza , amevaa shati la rangi ya manjano na yuko ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ni jikoni au sehemu ya kuishi nyumbani.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu na za mviringo akiangalia kwa makini kwenye kompyuta au laptop pengine anajifunza au kufanya kazi za shule. Ana sura ya makini na anaonekana ameshika kalamu, inaashiria kuwa anahudhuria somo au anajibu maswali kwa mtandao. Nyuma , kuna gitaa lililoegeshwa labda ni sehemu ya chumba chake.

Watoto wawili wakitumia kompyuta ya mkononi huku wakiwa wamelala au wamesimama karibu na kitanda. Watoto hao wanaonekana wakifurahia na kuangalia kitu kwenye skrini ya kompyuta hiyo. Inawezekana wanakuwa wakicheza michezo, kutazama video au kujifunza kitu mtandaoni.

Mtoto wa kike akifanya kazi ya kuandika kwenye daftari lake akiwa amekaa mezani. Kando yake kuna kompyuta au tablet, ambayo inashiria kuwa anaweza kuwa anajifunza au kufanya kazi za shule kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Inaonekana ni mazingira tulivu ya ndani ya nyumba au chumba cha masomo, ambapo mtoto amejikita kwenye kazi yake ya kujifunza au kufanya kazi za nyumbani."

Mwanafunzi anatumia kompyuta mpakato kujifunza kwa njia ya mtandao akiwa amevaa shati la buluu. Picha inaonyesha aikoni mbalimbali za kidijitali kama kitabu cha e learning ,kofia ya kuhitimu, video na ishara ya malengo.

Darasa la shule lililojaa meza na viti vya dhamani vya mbao. Darasani kuna ubao wa darasa ulio upande wa mbele, na ramani ya Afrika imepachikwa ukutani. Ukuta umepigwa rangi mbili, chini ni rangi ya buluu ya anga na juu ni nyeupe.

Chumba kidogo cha kulala na kufanya kazi. Kwenye picha kuna kitanda kilichojaa blanketi la rangi ya buluu na nguo laini nyeupe kama mtu anakichwa kidogo. Kando ya kitanda kuna meza nyeupe ya kufanya kazi au kusoma na kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe na kitambaa chekundu kilichowekwa kama mto wa kiti.

Uwanja wa michezo wa watoto huko mbele ya jengo la ghorofa mbili. Kuna mteremko wa njano pembea nyumba ya kijani na mchanga ardhini. Mandhari ni ya shule ya awali iliyo na madirisha mengi na paa la vigae vya rangi ya kahawia.

Ndani ya maktaba ambayo ina rafu nyingi zilizojaa vitabu. Kuna meza na viti vingi ambavyo watu wanaweza kutumia kusoma au kufanya kazi. Maktaba hii ina mwanga wa kutosha kutoka kwenye madirisha makubwa na nafasi ya kutosha kwa wanaosoma au wanaotafuta maarifa.

Chumba kikubwa cha mikutano au darasa la chuo kikuu ambapo watu wengi wamekaa wakisikiliza au kufanya kazi zao. Sehemu hii ina viti vya rangi ya giza vilivyopangwa kwa safu kwa mwinuko ivyo kila mtu ana nafasi nzuri ya kuona mbele.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari jeupe la umeme. Mmoja anshikilia kishikio cha kuchaji gari huku akimwelezea mwenzake jambo. Wako ndani ya chumba la magari likiwa na magari mengine ya maonyesho . Mazingira ni ya kisasa na yenye mwangaza mwingi.

Darasa la maabara ambalo lina meza za rangi ya bluu na nyeupe pamoja na vifaa vya kuhifadhi vinavyopatikana chini ya meza. Hali ya chumba inaonekana safi na nzuri kwa ajili ya kufanya majaribio ya sayansi kama vile kemia, fizikia au biolojia.

Sehemu ya bweni la wasichana katika shule ya upili hasa sehemu ya kulala. Kitanda ya double deck kimefunikwa kwa mashuka ya rangi ya kijani na mito yenye rangi na michoro inayolingana.

Wanafunzi wachanga waliovalia sare za shule wakiwa ndani ya darasa. Wanafunzi wawili wanakaa darasani, mmoja snabali kando akitazama upande mwingine, mwingine akiwa ameketi na tabasamu uso wake. Wanafunzi wengine wako nyumba wakisubiri kwa utulivu. Mwalimu akiwa nyuma anaonyesha hatua za kufundisha kwa msaada wa walimu wa ziada.

Sehemu ya kulala ina mito ndefu ya chuma kila mito ikiwa na godoro la kitanda na magodoro ya rangi ya kahawia , viti zinaweza kutumika kwa wanafunzi au wafanyikazi. Chumba kina dirisha lenye pazia la rangi ya kijani, sehemu hii ina mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha.

Jengo kubwa lenye muundo wa kisasa na bustani nzuri mbele yake. Inaonekana ni taasisi kama hospitali, shule au ofisi ya serikali kutokana na ukubwa na muundo wake.

Basi ya shule. Basi ni rangi ya manjano yenye maandishi ya school bus mbele. Inaonekana ni basi la Isuzu na inatumika kuwapeleka na kuwachukua wanafunzi shuleni. Basi za shule hutoa usafiri salama watoto kwenda na kutoka shule.

Chumba kikubwa chenye vitanda vya chuma vilivyopangwa kwa mistari kila kimoja kikiwa na godora na neti ya mbu ya kijani iliyoning'inizwa juu. Dari lina boreti za mbao zilizo wazi na paa la mabati. Sanduku la chuma lenye picha ya paka linaonekana juu ya godoro likionyesha uwepo wa wanafunzi au wakazi.

Kijana amesimama juu ya jiwe kubwa la mwamba akiwa na sura ya furaha na mikono yake ikifanya ishara ya amani. Yeye amevaa kaptura ya mikono miwili, suruali ya mavazi ya chungwa na viatu vya rangi ya kahawia. Anga ni wazi na lina rangi ya bluu na mawingu mepesi yanayoonekana kuzunguka.

Kundi la watu wakiandaa chakula nje ambapo mtu mmoja anaonekana akikata karoti kwa kutumia grater ya chuma juu ya sahani, wengine wanasaidia kuandaa au kusubiri kukuza hatua inayofuata. Picha inaonyesha mazingira ya kawaida ya nje, kuna sakafu ya udongo na ukuta wa rangi ya manjano na bluu nyuma.

Mwanamke anamsaidia mwanaume mwenye huoni hafifu kusoma kitabu kwa kutumia maandishi nundu kwenye maktaba, wanavaa miwani wameketi mezani karibu na kompyuta na nyuma kuna rafu zilizojaa vitabu.

Mfano mzuri wa usaidizi na ushirikiano kati ya wanafunzi hasa wale wenye ulemavu wa kuona. Breli ni mfumo wa maandishi unaotumiwa na watu wasiona ili waweze kusoma kwa kukuza alama zilizopambwa kwenye karatasi.

Wanafunzi wawili waliovaa sare za shule wameketi darasani wakitumia lUgha ya alama kujifunza kitabu kilichomezani kina picha na vielelezo vya kusaidia mawasiliano. Mazingira yanaonyesha juhudi za elimu jumuishi kwa watoto wenye ulemavu wa kusikia.

Mvulana mdogo akiwa ameketi kwenye kiti katika chumba cha kompyuta, akitumia kompyuta kwa kutumia mguu wake wa kulia kuendesha kipanya. Inaonekana kwamba mvulana huyu hana mikono, lakini licha ya changamoto hio anaonyesha ustadi mkubwa na juhudi katika kutumia vifaa vya teknologia.

Huyu ni mtu anayeandika kwenye daftari uku akitumia kompyuta. Anavaa fulana ya manjano na amekalia kiti cha magurudumu. Mazingira ni ya ofisi na kuna vifaa vya kufanya kama kompyuta na kikombe cha kahawa.

Msichana huyu mdogo mwenye miwani ana furaha kubwa anapocheza na mchezo wa mbao wenye mizunguko ya vitu vya rangi mbalimbali. Anaonekana kujifunza na kufurahia wakati wake wa kucheza. Mchezo huu unasaidia kukuza uwezo wa mikono na akili. Nyumba nyuma kuna vitabu na vitu vya kuchezea vingine vinaonyesha mazingira rafiki kwa watoto.

Mwanaume huyu anjishugulisha na uchoraji akiwa ameketi karibu na mchoro wa kanuni. Anaonekana makini sana na anatumia rangi mbalimbali zilizoko kwenye ubao wake wa rangi. Mtu mwingine aliyeko pembeni anaonekana pia kushiriki shuguli hiyo ikisahiria kuwa ni shuguli ya pamoja ya kurahia ubunifu wa sanaa.

Mwanaume aliye kwenye kiti cha magurudumu anashikilia kitabu na simu kwa wakati mmoja anaonekana kuwa makini labda akisoma au kutafuta taarifa mtandaoni. Mazingira ni safi na tulivu yakionyesha nyumba ya kisasa yenye mimea ndani.

Mwanamke mzuri akiwa na mtoto mchanga aliyebeba mkononi, wote wakiwa na tabasamu kubwa usoni. Wanadhaniwa kuwa katika mazingira ya nyumbani ambapo Kuna vitu kama michoro na sahani nyuma yao. Hali ya uso na tabasamu lao inaonyesha furaha naupendo kati yao.

Mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Yuko katika mazingira ya darasa na watu wengine wanashirikiana na shughuli za kikazi. Wote wanavaa barakoa na ni mazingira ya kisasa.

Watoto wenye ulemavu wakiwa katika viti vya magurudumu wakiwa na tabasamu angavu na furaha wakishiriki pamoja kwa mshikamano kuonyesha upendo na matumaini katika maisha yao.

Mtoto mdogo akiwa ameketi mezani akitazama kwa furaha kidogo kwenye kompyuta ndogo mbele yake. Anakaa katika chumba chenye rangi ya kuta za kijani na kwenye kuta kuna michoro ya wanyama kama twiga na miti. Ikionyesha kuwa huenda ni chumba cha watoto au eneo la kuchezea , kujifunzia.

Mvulana mwenye kifaa cha usaidizi wa kusikia akiwa akizungumza na mwalimu au mtaalamu. Mwalimu anatumia lugha ya ishara kumfundisha huku mvulana akiwa makini. Wanaonekana kubwa katika mazingira ya darasa au ofisi tulivu.

Kuna msichana mdogo akiwa na sikio la kusikia lililosaidia, anashikiri kwenye maonyesho ya sanaa. Anasaidiwa na msichana mzima aliyemkumbatia mkono. Watu wengine wanaangalia michoro iliyowekwa mezani. Maonyesho hawa yanaonyesha ushirikiano na usaidizi kwa watoto wenye ulemavu. Hali ni ya furaha na elimu kwa wote waliohudhuria.

Mtoto akisoma kitabu cha breli ambacho ni aina ya kitabu kinachotumika na watu wenye ulemavu wa kuona. Mtoto anatumia vidole vya mkono kusoma maandishi yaliyotundikwa kwa njia ya nukta zinazochaguliwa ambazo zinawakilisha herufi na maneno. Mtoto huyu anaonekana amejifunza au kusoma kwa makini.

Mkono wa mtoto unaguza vifuniko vyenye alama za braile mfumu wa maandishi unaotumiwa na watu wa ulemavu wa kuona ili kusoma kwa kugusa. Vifaa hivi husaida watoto wenye ulemavu wa kuona kujifunza na kuopata tarifa kwa urahisi.

Darasa la shule lenye wanafunzi walioketi madawati wakimskiliza mwalimu aliyesimama mbele ya ubao wa darasa. Mwalimu anaonekana anafundisha mada fulani huku baadhi ya wanafunzi wakichukua maelezo na wengine wakiangalia kwa makini.

Mtu mzima akisoma hadithi kwa watoto wanne wadogo katika chumba cha michezo au darasa la watoto wachanga. Watoto wanaonekana wakifurahia na kuonyesha mshangao na furaha. Chumba hicho kina rangi za watoto na vifaa vya kuchezea na kujifunzia.